Hapo ndipo unaona watu wanajaza makaratasi ili wapate kazi nzuri ama wapate kutoa kazi.

Hapo ndipo naona kiapo yaani anasema kitu za nguo nafanya vizuri ili Wakenya wapate kitu.

Hapo ndipo ni huduma yaani watu wengi wananchi wa kenya wamesimama na tunasemanga ni sehemu ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali kama vile kuchukua vitambulisho na vitu vingine.

Hapo ndipo, vile naona ni huduma, ni sehemu ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali, za serikali vile kuomba au kuchukua kitambulisho.

Kwa hayo machache, vile naona wafanyakazi wote wamekutana mahali ili mmoja wao au mkubwa wao wanaongea vile vinavyotakikana kufanywa kazi na vile vinavyohitaji kufanywa.

Hapo ndipo vile naona watu wengi wamekuja ili wabunge wamekuja waziri wamekuja ili wafanye kazi wa mahakama wamekuja yaani ni siku ya kupea zawadi tunaisema hivo.

Huduma ni sehemu ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali za serikali vile kumpa au kuchukua kitambulisho ili watu na wakue na wakenya vizuri.

Kwa hayo machache Kenya ni nchi ilioko Africa mashariki inayojulikana kwa uzuri wake wa asali. Watu wake wa mkabila tofauti na historia tajiri. Vile tunasema watu wana mkutano.

Huu ndipo vile naona wanawake wawili na mwanaume mmoja ili tunasema wanafanya kazi na mahakama ili mmoja wao wanaonyesha wengine ile kazi wamefanya this week .

Hapo ndipo vile naona hapo ni ofisi. Yaani naona wanaume wawili na mwanamke mmoja ili msichana mdogo pia anakaa. Yaani wanaume wawili wanasimama nyuma ya yule mwanamke ili waonyeshe vitu vya kufanya.

Hapo ndipo ni huduma centre ili wanasaidia watu nchi wakenya wote.

Huku ndiko vile naona ni huduma, yaani watu wanasemanga ni sehemu ambapo wanaanchi hupata huduma mbalimbali za serikali vile kubuka au kuchukua kitambulisho.

Ndipo tunasema tuko pamoja. Yaani furahia amani na uzuri wa pamoja. Tunapswa furahia amani na mshikamano tunaoona tuko pamoja. Ili watu waone watu ni strongi.